Mkuu wa elimu ya kipekee inaonekana akiwahutubia watu waliokuja katika kongamano hilo. Mkuu wa elimu ameshika mikrofoni huku amevaa suti tayari sana. Nyuma yake kuna pahali imeandikwa hapa ni pahali watu wanaotaka masomo ya kipekee, wamekongamana.

Chati ya shule ya watoto inaonekana. Watoto wanafundishwa hapa vile ya kuzungumza na kuandika. Inaonekana kuna masamaki kwenye chati hizo na vile ya kuhesabu na vile ya kutamka neno inafundishwa hapa. Watoto wanakuja kusoma shuleni.

Wanariadha wanataka kumaliza kimbio lao. Mmoja ni mKenya na ni kama ni wanariadha wasio ona kitu. Mmoja amefunika macho yake na kitambaa, anaitwa Kimani. Ni kama niye wa nambari ya kwanza, kwa vile ameinua mkono, tayari kusherehekea ushindi wake.

Hii ni sehemu ya jumba moja. Iko na chumba moja inaonekana hapa na kuna geti kidogo ya kuenda sehemu ya jumba hii ingine. Chuma ya rangi nyeusi inaonekana imewekwa hapa. Sehemu hii imesafishwa kwa vile hayana uchafu mingi.

Hii ni mlango iliyobandikwa karatasi. Karatasi hii inasema unakaribishwa hapa kwa njia ya kuelimisha. Inaonyesha maana ya kukaribisha. Mlango huu ni kama ni mlango wa shuleni na watoto ndio wamebandika karatasi hii ili wapate kuwa ni wenye taarifa.

Hapa ni nje ya pahali watu wanapika ama ni nje ya nyumbani. Kuna gesi ya kupikia imewekwa hapo. Kuna paipu inatoa gesi kwenye mtungi wake ikiingiza ndani. Kuna bidhaa ya kuzimia moto hapo. Ikiwa hii gesi italipuka, itazimiwa moto kutumiwa bidhaa hiyo.

Hii ni ukurasa ya sabini na tisa katika kitabu cha Kiswahili. Kurasa hii inaonesha lori na gari ya moshi na mtu akiendesha baiskeli. Kuna maelezo ya lori, na kuna maelezo ya gari ya moshi na kuna maelezo ya mtu akiendesha baiskeli. Watoto husomeshwa kupitia kitabu hiki.

Watu wawili wanaonekana wakikimbia. Mmoja ni mwenye kumpa ushauri anayekimbia. Anayekimbia pia ni mkenya na alizaliwa mwaka elfu moja miatisa themanini na tisa, siku ya ishirini na sita mwezi wa kumi na mbili na anakimbia mita za elfu tano. Anakimbia na bila kuona. Yeye ni mlemavu.

Tarakilishi mbili yako juu ya meza kando yake ni vitabu za shule inaonekana hii ni pahali mwalimu anafunza ama ni chumba cha mafunzo, yaani chumba mtu anafundishwa kutumia intaneti kw avile ni sehemu ya shule hii.

Mlango huu umeandikwa jina ya mwalimu. Ni gradi ya kwanza C inaonyesha karibu, mwalimu huyu anaitwa mwalimu Agnes ameweza kubandika posta hii kwenye mlango ili kuonyesha watu wanaweza kukaribishwa kwenye darasa hili.

Ghorofa inaonekana hapa. Ghorofa hili limejengwa vizuri na maua yake yakachongwa vizuri. Nyasi pia yamekatwa kwenye ulaini. Inaonekana mtu anaweza kupiga sawira yake hapa. Hakuna mtu kwa vile mlango yote imefungwa.

Walemavu wanashiriki katika mchezo wa soka. Ilhali ya ulemavu yao wanaweza kuchukua bakora na kucheza soka, kocha wao lakini anaonekana hana ulemavu lakini amevaa nguo ya nyekundu. Boli inaonekana ikichapwachapwa katika wachezaji hao.

Watu wenye ulemavu wameweza kushikana pamoja, na wote wamevaa sare la Kenya. Inaonekana walikuwa wanashiriki katika mchezo, ama ni wa timu moja waliokuja kuwaonyesha watu vile wanajitahidi kufanya michezo yao. Pia wote ni bora ujue kwamba ni wanawake wenye bidii.

Kitabu cha shuleni inaonekana hapa. Kitabu hiki ni ya kompyuta sayansi. Ni ya watu wa darasa la saba. Inaonyesha mtu akitengeneza kompyuta. Kitabu hiki sana sana inapeanwa na serikali, lakini hii ni kama mtu amenunua.

Msichana mmoja mwenye ulemavu anaonekana anatabasamu huku amekaa chini, mguu yake imewekwa chuma ni kama ametoka kushiriki katika ukimbiaji ama katika mchezo mingine, amevaa sare ya Kenya, kuonesha pia ni mkenya na mkono yake pia amevaa saa.

Sehemu ya watoto kuchezea, kuna viti watoto wanatumia kuchezea ama kujifurahisha mti uko hapo ni mkubwa sana na maua yametengenezwa na kupangwa vizuri sana kuna ukuta refu.

Hapa inaonesha ni katikati ya barabara. Kuna miti refu sana ya stima. Kando yake kuna miti zingine zilizo hai na zikona matawi mingi sana, ikona afya inaonekana.

Inaonekana wamemaliza mchezo yao. Wamevaa sare ya kikenya. Mmoja wao ni mlemavu. Wamepewa zawadi ya pesa. Wanashika cheki yao. Nyuuma yao inaonyesha bodi ya manjano. Ni kama wamemaliza kufanya kazi yao wamepewa pesa kuzawadiwa.

Mtu mlemavu inaonekana anaendehsa gari lake la kutembea , huku amevaa saa na shati. Amebeba vitabu vitatu ni kama ni mwenye kusoma na ako shuleni, vitabu hivi ni kubwa kubwa na ni kama ako chuo kikuu.

Madawati yamepangwa vizuri ili watoto wakae kwenye vikundi wasomeshwe, mwalimu amekaa kwenye meza yake ako na mavitabu kwenye meza, hapa ni darasani iliyosafishwa kwa vile yanametameta na kuna chati kwenye ukuta.

Mlango hii imebandikwa karatasi kuonyesha kuwa mwanafunzi hawezi tokea kwa mlango hii inatoa ilani vile mwanafunzi akitaka kutoka apitie njia ingine isipokua hii kwa maana hii ni pahali wanafunzi hawezi kupitia kabisa.

Wakimbiaji wawili wamemaliza kukimbia. Mmoja amevaa nguo la Kenya na ni kipofu. Anweza kuinua mkono ni kama amekuwa ni mshindi. Anaitwa Kimani. Mkimbiaji huyu ni hodari sana kwa vile mara mingi ankuwa nambari ya kwanza.

Chumba cha watu kukuja kutumia teknolojia ya kisasa na kuingia kwenye intaneti inaonekana, matarakilishi manne yamewekwa juu ya meza na kiti ya watu kukalia ili kuzitumia. Sehemu hii hupatikana sehemu nyingi nchini ili watu waweze kuingia kwenye mneti.

Watu wawili wanaweza kuonekana hapa. Mmoja amelala naye mwingine anajaribu kumwamsha. Anayelala ni kama ni kipofu anayejaribu kushiriki katika mchezo wa kukimbia. Huyu mwingine anaweeza kumwelekeza. Anayeshiriki katika mchezo huu kwa sababu mashambiki wanaonekana wengi mno.

Watu waoshiriki katika michezo sana sana ni wanafunzi. Kuna wengine wamekaa, wengine wamekimbia, huku wameshikwa na uwanja huu umejaa watu na imewekwa nyasi mingi sana.

Aliyekuwa Waziri wa Elimu anawahutubia watu huku, amebeba karatasi kwenye mkono wake. Anataka kusoma hotuba yake. Maikrofoni iko mbele yake. Nyuma yake kuna bodi ama karatasi inaonyesha kuwa hii ni shule ya watu wanayetaka masomo ya spesheli. Wale walio na ulemavu ama wale hawawezi ona ama hawawezi sikia.

Bodi ya pahali imewekwa karatasi na kubandikwa hapa, karatasi hii inaonesha umuhimu wa kuweka uchafu sehemu moja na kuzitupa, ili kusiharibike mazingira hapo. Inaonesha vile ya kutupa takataka.

Bodi ya shuleni ya tarehe isihirini na nne mwezi wa pili, mwaka wa elfu mbili ishirini na tano, mwalimu ameandika swali, kuwa, 'Samueli alijibu vipi vile Mungu alimuita?'. Ni kama misomo la dini lilikuwa linaendelea hapa".

Kitabu ya shuleni imefunguliwa imewekwa katika ukurasa wa themanini na saba. Kitabu hiki hutumika na wanafunzi shuleni ili waweze kupata taarifa inaonekana ni ya watoto wadogo vile iko na mapicha mingi hapa.

Kitu ya kuvutia bodi imewekwa chini. Wanafunzi ni wanatumia hiki kuvutia bodi mwalimu anapomaliza kuandika. Hapa ni darasani. Pia kando yake kuna rula inayotumika kuchora mistari laini.

Watu walemavu wanaoshiriki katika mchezo wa kupigani madondi wamekuja kupiga picha. Aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nairobi anaonekana kuwa nao amefurahia. Wengine wapo nyuma yao, inaonekana ni makocha wao ama ni marafiki zao.

Kitabu ya gredi ya pili inaoneshwa hapa ni kitabu inayotumika na wanafunzi shuleni. Inaonesha mwanafunzi mmoja akiwa anasafisha meno yake, mwingine anajifanya anapiga simu, mwingine anataka kuingia kwenye boat . Kitabu hiki hutumika na wanafunzi shuleni. Ni ya gredi la pili.

Mwanamke mmoja aliye na ulemavu amewekwa kwenye mashau ni kama ni mashindano ya kushindana kwenye boti. Wengine wanamwelekeza huku wamevaa nguo lake imeandikwa Kenya ,tabasamu wakimpa maneno ya kumfanya askie kushinda.

Watu wanne wanaoshiriki katika mchezo ni kama ni walemavu wameshikana ni kama wamemaliza kukimbia na wanapeana motisha. Mwingine ameshikilia mwingine ilhali wanavaa kitu kwenye macho yao, mmoja anaitwa kimani na mwingine anaitwa Bihi na nikama washamaliza kukimbia.

Walamavu wamepanga laini wakiwa wanataka kucheza. Inaonyesha umuhimu wa walemavu kushiriki katika michezo. Kocha wao ako kando bila maumivu ama miguu yake iko sawa. Bole zimeekwa mbele zao, wote wamevaa sare za Kenya. Ni kama wanashiriki katika mchezo kuonyesha kuwa wanaweza kufanya kila kitu.

Mlemavu anaweza kufundishwa vile ya kucheza mchezo wa kupigana dondi. Anapomfundisha si mlemavu anaweza kusimama mbele na bagi ya kupiga dondi. Amejikaza ilhali ni mlemavu anaweza kushiriki katika mchezo huo.

Hapa ni sehemu watu wanafundishwa, kwenye ukuta imeekwa mabango kuonesha kuwa umuhimu wa msitu na vile msitu inaweza saidia duniani. Kuna aina mingi ya msitu na vitu zinazo haribu msitu. Hii ni kama watu wanafundishwa sanasana shuleni, watoto wanafundishwa kuhusiana na msitu.

Hapa inaonekana watoto wanakuja kucheza. Kuna vifaa vya watoto kuchezea kama vile, wanaweza kuzunguka zunguka nayo, ama wanaweza kujipima nguvu nayo. Inaonekana ni uwanja wa kanisa hapa.